Wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kushoto amevaa nguo nyeusi huku huyu wa kulia amevaa nguo ya kijani. Wote wawili wanaonekana wakiwa katika mwendo wa kasi labda katika shindano au mazoezi. Chini ya picha kuna maneno yanayoonekana kama maelezo ya picha au habari fulani lakini hayawezi kusomeka vizuri.

Kabati nyeupe na milango nyeusi iliowekwa juu ya magurudumu. Ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha compoter au afisi. Nyuma ya kabati kuna meza yenye computer kadhaa na kiti cha plastiki cheupe. Juu ya kabati kuna vitu vilivyoweka. Hii inaishara kuwa katika jumba hili ni jumba la masomo ya computer .

Inaonekana ni kifunik cha kitabu cha kompyuta. Ina maneno mengine chini yake ambayo ni magumu kusoma. Inawezekana ni kitabu cha mafunzo ya kompyuta au mwongozo wa vitendo unaohusiana na mada fulani ya somo hilo. Picha pia inaonekana kuwa na nembo ya michoro inayohusiana na kompyuta na teknolojia.

Karatasi ya mtihani au zoezi la shule ambalo lina maswali mawili yenye picha. Swali la kwanza lenye namba tatu lina picha ya kiwavi. Swali la pili lenye namba nne lina picha la mnyama anayeonekana kama mamba na lina maswali ya hesabu inayohususha nambari na ishara ya kujumuisha na kutoa. Karatasi hii inaonyesha mfumo wa kujibu maswali ambapo kuna maeneo maalum yaliopangwa kujibu na inaonekana baadhi ya maswali tayari yamejibiwa na kuonyesha kama yalivyojibiwa.

Inaonekana kuwa chumba cha kompyuta au maabara ya kompyuta ina meza ndefu iliyo na kompyuta kadhaa pamoja na viti vyeupe, picha inaonyesha eneo ambalo lina vifaa vya kompyuta vilivyopangwa kwa ajili ya matumizi ya watu kadha labda kwa mafunzo au kazi ya kompyuta.

Wachezaji watatu ambao wanaonekana kuwa kwenye uwanja wa mchezo labda uwanja wa soka au uwanja wa riadha. Wote watatu ni wanaume na wawili kati yao wanatumia magongo ya kutembelea. Hii inawezakuonyesha kuwa ni wachezaji wa mchezo inayohusisha walemavu kama vile soka ya walemavu au mchezo mwingine wa walemavu. Wote wamevaa jezi ya aina tofauti. Mandhari ya nyuma ya picha inaonyesha viti vilivyopangwa. Wachezaji wanaonekana kuwa kwenye mazoezi kulingana na mavazi yao na mazingira walivyomo.

Wachezaji watatu wawili wakiwa karibu na mmoja mbali, wote wakiwa wamevaa jezi nyekundu zenye maandishi Kenya. Wote wanatumia magogo na wako kwenye uwanja wa mchezo labda wakijizoeza kwa soka ya walemavu. Nyuma yao kuna goli la soka na miti na mijengo kadhaa.

Ukurasa wa mtihani au kazi ya shule. Kuna maswali mbalimbali yaliyoandikwa na katikati kuna mchoro wa mstatili mwekundu ndani yake. Maandishi hayaonekani vizuri sana na inaonekana ni somo la hisabati ikisajili maswali yenye michoro ya kijiometria .

Mlango ambao juu ya mlango huo kuna kibao cheupe chenye maandishi maabara ya Kemia na maabara ya Biolojia. Hii inaweza kuwa mlango wa shule, chuo kikuu au taasisi nyingine ya elimu au utafiti. Kibao kidogo cha bluu chini ya mlango kinaonekana kuwa na nembo lakini si rahisi kusoma kutokana na ubora wa picha hiyo.

Ubao wa darasani au ubao mweupe wenye maandishi, kuna mistari kadhaa iliyochorwa ikiwa na herufi A, B, G na mengine, upande wa kulia kuna maandishi mengine ambayo hayoonekani vizuri lakini yanaonekana kama maneno au sentensi zinazohusiana na herufi hizo. Mstari mrefu wa rula wa mbao unashikilia wima katikati ya ubao, pengine kwa ajili ya kupangilia maandishi au kuonyesha sehemu maalum. Hii inaonyesha mazingira ya kufundishia.

Mwanariadha mlemavu akiwa kwenye kiti maalumu cha magurudumu kwa ajili ya mashindano ya riadha amevalia mavazi meusi. Mwanariadha huyu anaonekana akiwa katika hali ya ushindani akisukuma kiti chake kwa mikono yake yenye nguvu. Anaelekeza kichwa chake mbele akilenga kumaliza mbio.

Meza ya kompyuta iliyo na vifaa viwili vya kompyuta. Kila seti ya kompyuta ina skrini yake kibodi na panya. Meza pia ina vitu vingine kama vile vitabu au madaftari yaliyopangwa kando. Picha inaonekana kupigwa kutoka mbele ikionyesha mpangilio wa jumla wa vifaa hivi kwenye meza.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku wamevaa shati ya kijivu na suruali ya rangi ya bluu hafifu. Mkononi mwake anaonekana akiwa ameshikilia vitabu kadha au faili huenda mtu huyu anaweza kuwa anaenda kwa maktaba katika hali ya kusoma au kuenda kufunza.

Sehemu ya jengo la ghorofa likiwa na ngazi za kupandia au kushukia, muundo wa ngazi unaonekana kuwa wa chuma na una mpangilio wa kawaida wa ngazi za ghorofa. Jengo lenyewe lina nguzo na sakafu za mbao au simiti na kuna muundo mwingine unatumika kupamba jengo. Kuna muundo kama ngazi za kuelekea chini, picha hii inaonekana kuchukuliwa kutoka mbali na inalenga kuonyesha jinsi jengo hilo ilivyo.